Nyumba lenye paa ya makuti ya rangi kahawia ni rangi nyeupe yenye milango na madirisha imetawanywa na lango gorofa lenye madirisha na kiti kwenye varanda yamezingirwa na nyasi.

Meli ya rangi samawati na mstari nyeupe ina minara, imo katika bahari rangi ya samawati. Imezingirwa na kisiwa yenye mimea ya kijani. Kuna majumba makubwa pia.

Mashua ya kasi, yenye rangi tofauti na sakafu rangi ya samawati. Mtungi wa rangi ya manjano, kitambaa ya rangi samawati imefunika kama paa ya mashua. Bahari ya rangi samawati.

Gorofa mbili ambayo moja imekamilishwa na nyingine haijakamilishwa. Kwenye sakafu kuna mtandio wa rangi mbali mbali kama majani na nyingine ya nyekundu. Kuna mti wenye matawi ya rangi ya majani.

Watu wengi wa dini ya kiislamu wamekusanyika kuabudu wengine wamekaa wengine wamesimama nyuma yao kuna mlingoti wa rangi ya nyeupe na nyeusi, kando yao kuna miti yenye matawi ya rangi ya kijani.

Ghorofa ya rangi ya pinki na nyeupe ina madirisha mengi na milango ambayo yamefunguliwa mengine na kufungwa, ina ubaraza ambao umezingirwa na chuma, katika barabara kuna bajaji ambalo lina dereva pekee.

Wachezaji wenye sare ya rangi tofauti wameruka juu wakiwa wameinua mikono kukinga mpira wa wavu ambayo imevuka wavu. Wamezingirwa na mashabiki ambao wamekaa kwenye viti zenye rangi ya majani.

Mchanga mweupe wa bahari ulio kando ya bahari ya rangi ya samawati. Imezungukwa na miti yenye matawi ya rangi ya kijani. Katika mchanga huo kumemea nyasi za kijani. Kuna mashua ya rangi ya samawati na nyeupe iliyo kwenye mchanga.

Jumba nyeupe lenye paa ya makuti, plami ya kahawia, miti yaliyokuwa na matawi ya majani, uzio ya rangi ya kahawia, taa ya rangi nyeupe.

Katikati ya mchanga mweupe, kuna kibanda kilichojengwa kwa miti na kuwezekwa kwa makuti, kikiwa kimepakwa rangi ya samawati na maandishi meupe yanayoeleza huduma mbalimbali zinazopatikana hapo.

Jumba ya rangi nyeupe iliyozingirwa na miti yenye matawi ya rangi ya manjano, kuna mlingoti iliyofungiliwa neti na mchanga wa rangi nyeupe ambao umezingira jumba lile.

Meli tatu, moja ambayo imebeba magari mengi na watu ikiondoka. Mengine mawili yanawasili. Yamezingirwa na maji mengi, miti na gorofa aina mbalimbali. Mawingu ni rangi ya samawati na nyeupe.

Watu wengi wenye nguo ya rangi mbalimbali mmoja aliyesimama na kujifunika bendera ya Kenya, miwani walizozivaa zenye rangi mbalimbali mmoja aliyesimama ameshikilia kinywaji wengine wamevaa kofia.

Watu ambao wamekusanyika. Wameketi wakiskiza kwa umakini. Wamevalia sare za kazi. Wengine wanaandika kwenye vitabu, wengine wakiwa wanaandika kwenye simu. Mtu yule amekaa mbele ameshikilia kitabu akiwa anawasomea.

Nyumba mbalimbali ya rangi; nyeupe, ya manjano, mlango wa rangi nyekundu, nyeusi, maua mbalimbali, milingoti yenye nyanja za umeme, barabara, mabati na milingoti yaliyoshikilia nyumba.

Mchanga wa rangi nyeupe, mlingoti wa rangi nyeupe na samawati. Mawingu ya rangi nyeupe na samawati. Maji ya rangi nyeupe na samawati. Watu wawili, mmoja akiwa amesimama mwingine akiwa amejutama karibu na maji.

Wanaume wengi dini ya Kiislamu wamevalia kanzu rangi tofauti na kofia. Wamekaa na kupiga magoti. Wengine wameinua mikono juu wakiwa wamebeba ngoma. Wametazamana na wazee mbele yao walio karibu na mapambo yenye maua ya rangi nyingi.

Bahari ya rangi ya samawati lina watu wengine wanaogelea na kusimama kwenye mwambao. Mashua yamo baharini na mchanga rangi nyeupe. Anga ambalo ni rangi ya samawati pia.

Viti rangi nyeusi yamepangwa kando ya meza ya rangi nyeusi na samawati. Uziyo wa rangi nyeupe ulio kando. Miti yenye matawi ya rangi majani na stendi yenye maelezo mbalimbali.

Treni yenye rangi ya samawati, nyekundu na laini nyeupe iko chini ya vyuma nyekundu na juu ya reli yenye vyuma nyeupe. Changarawe rangi ya kijivu ambayo iko kando ya nyasi.

Wanaume wawili wamesimama wakipeana mikono wakiwa wameshika jezi nyekundu kati yao . Mmoja wao amevaa jezi nyekundu yenye mistari mieupe anaonekana kuwa mchezaji na mwingine amevaa suti rasmi.

Kuna ghorofa, vyumba mbalimbali, miti yenye matawi ya rangi ya majani, kuna maji iliyozingira vyumba mbalimbali. Juu ya maji hiyo kuna barabara iliyojengwa yenye magari.

Wachezaji waliovaa sare za rangi tofauti. Wawili wananyang'anyana mpira wa kikapu, mwingine akiwa ameangukia goti moja akiegemea mwenzake. Mashabiki wamekaa kando ya nyuma ya reli za samawati.

Watu wengi. Mwanamume mmoja aliyevalia glesi na maski, ameshikilia kidole cha gumba cha mtu mwingine. Na wengine ameshikilia simu akiwa anarekodi na kupiga picha. Kuna nyumba mbalimbali pia.

Taa ya rangi mbalimbali kama samawati nyeupe yaliyozingira gorofa lile. Mlingoti katika barabara yaliyowakisha taa. Kuna gari mbalimbali yaliyowakisha taa kwenye barabara na miti yenye matawi ya rangi ya majani na kuna watu kwenye barabara pia.

Maghorofa ambayo yamezingirwa na miti yenye matawi rangi ya majani. Ubao wa matangazo ambazo zina picha tofauti na magari barabarani. Bahari yenye meli ya rangi nyeupe.

Kusanyiko la waumini kanisani, waliokaa kwenye viti za rangi nyeupe. Juu Kuna reli zilizokuwa zimeshikilia paa. Katikati ya reli hizo, Kuna vioo za rangi tofauti. Runinga yenye kuonyesha muhubiri.

Kwenye chumba wa saa lenye viti na vitu nyingi ambalo limezingira watu wawili walio valia sare nyeupe na nyekundu wamekaa kwenye viti nyeusi ndani ya dawati yenye rangi nyeupe lenye maandishi mengi.

Watu waliokuwa wamekaa chini kwenye meza wakiandika, wengine wamesimama wakisoma vikaratasi, wamevaa nguo ya rangi mbalimbali. Kuna miti yenye matawi ya rangi ya majani, kuna gari na watoto pia. Kuna watu ambao wamebeba mabegi pia.

Barabara yenye magari na bajaji. Watu walio kando ya barabara wanaelekea pande moja. Njia panda ya juu yenye reli ya rangi ya samawati. Miti yenye matawi rangi ya majani.

Jumba nyeupe yenye maandishi ya lugha ya dini fulani imepambwa na vikaratasi vya rangi vya aina mbalimbali kama nyekundu, nyeusi, nyeupe, majani. Ina mlango uliokuwa wa rangi nyeupe na vidirisha viwili.

Watu wengi wameketi kwenye viti vya kungojea wakiwa katika foleni. Baadhi yao wamevaa mavazi rasmi huku wengine wakionekana kuwa katika mavazi ya kawaida. Kuna afisa aliyevalia sare za kijani na beji akielekea pahali.

Ndani ya kanisa msalaba mkubwa umetudikwa kutoka kwenye dari, msalaba huo unaninginia juu kwa kamba kwenye kavazi na ninginia dirisha yamemepangwa kwa mpangilio mzuri kando za ukuta.

Barabara ndefu ya lami, inakatiza katikati ya mandari yenye miti mingi ya kijani upande wa kushoto. Anga lina mawingu madogo meupe. Barabara imechorwa mistari wa njano na nyeupe.

Wanaume wawili wanaoonekana wakijaribu kumzuia mbuzi asivuke barabara kwa haraka. Mmoja wao aliyevalia kanzu amesimama na mbuzi huku akiinama kidogo kana kwamba anajaribu kumshika. Pembeni mwa barabara kuna watu wamesimama karibu na duka.

Lango kuu ya rangi nyeusi. Juu kuna nyaya za umeme. Ukuta uliopakwa rangi ya nyeupe. Mchoro ambao ni wa samaki. Sanamu ya samaki aina fulani. Mti uliokuwa na matawi ya rangi ya majani.

Mazingira yenye mimea mingi ya kijani, kuna chungu kikubwa cha udongo kilichowekwa juu ya mizizi mkubwa wa mti chungu hicho kimepinduliwa kando na pande moja kana kwamba kina mimina.

Kwenye bahari kuna meli kubwa yenye rangi tofauti tofauti. Karibu na meli hiyo kuna mashua ndogo nyeupe. Kando ya pwani kuna daraja iliyojengwa na watu wamesimama juu yake wakitazama bahari.

Watu wengi walioanekana wakitabasamu wengine wamefungua midomo wamevaa vikofia vya rangi aina tafauti tafauti wameinua mikono juu wengine wakiwa wameshikilia bendera ya Kenya wakiwa na furaha sana.

Meza imeandaliwa vizuri ikiwa imejaa vyakula mbalimbali vya kuvutia kama mandazi, sambusa, mikate, na wali wa aina tofauti pamoja na vyakula vya kukaanga kama vitumbua na viazi. Katikati ya meza kuna keki iliyoandikwa, Eid Mubarak.

Wachezaji wa soka waliovalia sare za samawati wameshikana mviringo wako katika uwanja wenye nyasi za kijani, na kuna laini nyeupe. Nyuma ya uzio kuna washabiki wengi ambao wamevaa nguo za rangi tofauti wakitazama.

Nyumba nyeupe yenye madirisha makubwa mengi, lenye paa wazi. Katika mazingira kuna miti yenye matawi ya kijani. Nyasi za kijani ambazo zimemea na kuzingira nyumba.

Mbele ya mskiti yenye rangi tofauti kuna mit midogo yenye matawi ya rangi ya kijani miti mirefu yenye matawi ya kijani yamo kando ya mskiti, barabara iliyo kando na gari moja iko barabarani.

Msikiti wa rangi nyeupe, manjano, majani. Paa ya rangi nyekundu, kijumba kando ya msikiti, watu watatu, mmoja aliyevali shati nyeupe mwengine amevalia rinda nyeusi.

Meli tatu, mawili yenye rangi samawati na nyeupe, yamezingirwa na maji ya samawati. Mimea yenye rangi ya majani. Mawingu yenye rangi ya samawati na nyeupe kwenye paa.

Meli ya rangi samawati nyeupe na laini nyeupe, lina minara ngazi na maandishi mle juu imebeba magari. Imo katika mwambao wa bahari ya rangi samawati. Watu wengi wenye mavazi ya rangi tofauti wanaelekea kwenye meli lile.